Kuna mfanyikazi Amevaa koti jeupe na barakoa akisimamia mashini ya kufungasha bidhaa kiwandani ,mfanyikazi huyu anashughulikia mifuko miwili mikubwa yenye maandishi ikionyesha mchakato wa uzalishaji na ufangashaji.

Ni mifuko kadhaa ya bidhaa iitwayo Biofix Legume Inoculant. Kila mfuko una mahargae na njugu ikionyesha matumizi ya bidhaa hiyo. Maandishi kwenye mifuko yanaeleza kuwa ni legume inoculant ikimaanisha ni bidhaa inayotumika kuboresha uzalishaji wa jamii ya mikunde.

Ni samaki wengi wadogo, wengiwao wakiwa na rangi ya dhahabu na machungwa. Wakiogelea ndani ya tangi la kioo, na aquirum . Chini ya tangi kuna changarawe na mawe madogo.

Ni aquarium kubwa ambayo imeundwa kwa mtindo wa kisasa na imewekwa kwenye kabati la mbao. Aqurium ina samaki wa rangi mbalimbali na mimea bandia, miamba na mapambo mengi ya bahari.

Kuna bwawa la kufuga samaki likiwa limejaa kwa kutumia nyenzo rahisi na lina maji mengi yaliyotulia. Upande mmoja wa bwawa umejengwa na wavu au plastiki na upande mwingine umefungwa kwa miti na midogo ya uzio.

Ni samaki wengi walio kusanyika kwenye bwawa la kufugia ikiashiria mradi au shamba la kufuga samaki. Bwawa hili ni la rangi ya kijani.

Ni samaki wa aquarium labda aina ya discuss akiwa na rangi ya kuvutia ya mistari ya samawati na nyekundu rangi yake inayongaa na mifumo ya kipekee inafanya kuwa ya kuvutia sana

Ni kona ya sebule iliyo na samani chache na vitu vya kupamba. Ikiwa na pamoja na kiti kimoja cha starehe chenye muto, na bakuli la samaki lenye umbo la pembe lililo wekwa juu ya kabati.

Ni tanki la samaki lenye maji lenye rangi ya buluu na samaki kadhaa wa rangi ya chungwa wakiogelea ndani yake. Chini ya tanki hilo kuna changarawe na mawe kadhaa ambayo huenda yanatumika kama mapambo au makaazi ya samaki.

Ni samaki watatu wa aina ya discus ambao wanajulikana kwa rangi zao za maridadi na umbo la duara. Kila mmoja ana muundo wa kipekee. Mmoja ana rangi ya njano na milia mieupe isiyo ya kawaida. Mwingine ana milia mirefu ya kahawia na nyeusi.

Ni aquarium kubwa iliyojazwa maji na mimea bandia ndani ikiwa imewekwa juu ya kabati ndogo nyeusi iliyo na milango miwili. Kando ya kabati hilo upande wa kushoto, kuna kiti cha plastiki cha bluu chenye muundo rahisi.

Ni kundi la samaki, wa aina ya koi, wakiwa katika bwawa au kidimbwi. Wakiwa na rangi tofauti tofauti, kama vile nyeupe, njano na machungwa. Samaki hawa maarufu sana ,katika utamaduni.

Ni samaki wengi labda katika bwawa ndogo au chombo cha maji, ambapo samaki hao wanajazana na kuonekana wakichangamka. Kuna kitu kinachofanana na wavu au kipande cha kitambaa cha bluu upande mmoja, labda kinachotumika kuwaingiza au kuwaondoa samaki hao.

Ni mfumo wa ufugaji wa samaki wa biashara unaojulikana kama ufugaji wa samaki kwenye mabwawa ya plastiki au tanki za matanki ya mviringo. Mabwawa haya yamejengwa kwa kutumia tarubai maalum nyeusi.

Ni vyumba vya samaki vya kioo vilivyowekwa ndani ya nyumba ambavyo hutumika kufuga samaki wa mapambo kama burudani au hobby . Halafu, kuna picha zilizowekwa kwenye ukuta.

Ni mkulima akiwa shambani akichunguza mimea na papai ambao una matunda mengi yaliyo karibu kuiva. Mazingira yanaonekana kuwa ya shamba na mazao ambapo mimea mingine ya papai pia inaonekana nyuma.

Ni shughuli ya kuchagua au kuchambua matunda madogo madogo ambayo yanafanana na zabibu au nyanya ndogo. Watu kadhaa wamevaa glavu za mikono za rangi ya pinki na wanakusanya karibu na rundo kubwa la matunda hayo, wakiyachagua kwa uangalifu. Shughuli hii inaashiria mchakato wa maandalizi ya matunda hayo.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama katikati ya shamba la migomba huku akishika mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva. Mandhari inaonyesha ardhi nyekundu na migomba mingi ikipendekeza kuwa shamba hili linaendelea vizuri na mwanamke huyu anafurahia mavuno yake.

Ni bustani ya nyaya iliyo pandwa ndani ya chafu ambapo mimea mirefu ya nyanya imepangwa kwa mistari miwili na kutengeneza njia katikati. Mimea hii imejaa matunda ya nyanya yaliyo bichi na mengine yaliyoiva.

Ni mzee mwenye nywele chache na amevaa shati la blue ,akivuna kahawa kutoka kwa mmea wa kahawa. Anaonekana akichukua matunda ya kahawa kwa mikono yake ,ikionyesha mchakato wa kitamaduni wa kuvuna mazao ya shamba.

Ni mkusanyiko mkubwa wa nyanya zikiwa zimetawanyika kwa wingi na zenye rangi nyekundu na ya kijani. Nyanya hizo zinaonekana kuwa zimetoka kuvunwa na kuwekwa pamoja pengine zikiwa zimeandaliwa kwa ajili ya usafirishaji au kuuzwa.

Ni mkulima akitabasamu na kujivunia mavuno yake ya nyanya. Ameinama katikati ya shamba akiwa amevalia nguo za kazi na mikononi mwake kuna nyanya mbili. Mbele yake kuna rundo kubwa la nyanya zilizoiva.

Kuna wakulima wawili wakiwa katika shamba lao. Wamezungukwa na mavuno mengi ya mahindi meupe. Wakiwa wamekaa chini wanaonekana wakiendelea na kazi za kuchambua mahindi na idadi kubwa ya mahindi tayari imewekwa rundo mbele yao.

Ni mfanyakazi akitumia jembe kuchanganya au kusongeza maharagwe mengi yaliyotapakaa sakafuni ndani ya gala au jengo mfuko mmoja wa maharagwe unaonekana umelala

Kuna mtu labda mkulima au mfanya biashara, akiwa ameketi karibu na rundo kubwa la matunda ya rangi ya machungwa. yanaonekana kuwa maembe au matunda mengi yanayofanana.

Ni mkulima amevaa suti ya kazi ya bluu akisimama kwa fahari katikati ya shamba lake la matikiti maji. Amebeba tundu kubwa la tikitiki maji kwenye bega lake huku akionyesha ishara ya dole gumba la kwanza juu.

Kuna mwanamke huenda ni mkulima akiwa katikati ya shamba la kahawa akivuna au kukagua matunda yake mekundu ambayo yameiva ana valia shati la rangi ya pinki na kilemba cha rangi ya zambarau kichwani

Ni bustani ya kisasa ya kilimo cha nyanya zilizopandwa katika greenhouse .Mimea imepandwa kwenye mifuko maalum ya plastiki, na kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone unao onekana.

Hii ni kifaa cha dawa ya wanyama. Kifaa hiki kimetengenezwa kwa chuma kidogo cha mililita, na kimeambatanishwa na sanduku la plastiki maalum la kufungia.

Ni bidhaa inayo itwa spot na ambayo ni dawa ya kunyunyizia kwa ajili ya kutibu wanyama hasa ngombe na kondoo. Kama inavyo elezwa kwenye lebo bidhaa hii ina kiasi cha 500ml na hutumika kwa ajili ya kutibu wadudu kama vile papasi na nzi.

Ni kifurushi cha dawa ya wanyama hasa kuku, inayoitwa Vetsense Cocciprol. Kwenye kifurushi hicho, kuku na pia kuna maandishi yanayoonekana kuwa ni kwa ajili ya kutibu ugonjwa wa coccidiosis .

Ni sanduku la dawa inayoitwa bozon ambayo ni mchanganyiko wa dawa za wanyama ikiwa na viungo vya oxfendazole , sanduku hilo linafanana na dawa ya ng'ombe na ingine hapo kwa bango kuna kondoo na mbuzi ikionyesha kuwa ni dawa inayotumika na wanyama.

Kuna bidhaa ya dawa iitwayo Flaxitoxin injection . Bidhaa hii inauzwa katika chupa ndogo ya millimeter mia moja na ina sanduku lake. Kwenye sanduku ya chupa kuna mchoro wa ngombe ukiashiria kuwa dawa hii ni ya matumizi ya mifugo.

Ni chupa na sanduku la dawa ya mifugo inayoitwa C-Fos-12, yenye ujazo wa mililita mia moja. Dawa hii ina sodium acid phosphate na cyanobalamin , na imeelezwa kuwa, si ya matumizi ya binadamu.

Ni bidhaa mbili zenye jina Amprox. Mojawapo ikiwa katika pakiti na nyingine kwenye chupa ya plastiki. Zote zikiwa na muundo sawa wa bluu na kijani.

Ni bidhaa inayoitwa Khazmetrin Injection ambayo inaonekana kuwa dawa ya mifugo ikilenga kutibu magonjwa yanayoathiri mapafu na viungo vingine vya ndani vya wanyama kama vile ng'ombe na farasi.

Ni bidhaa ya dawa ya wanyama inayoitwa Dectamos kwenye sanduku na chupa kimeandikwa 10mg solution for injection for cuttop ikionyesha kwamba dawa hii ni ya kudungwa na inatumiwa kwa ajili ya ng'ombe na kondoo.

Ni mazingira ya soko la wazi ambapo muuzaji mmoja wa kike ameketi nyuma ya meza yenye bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu, viazi na mboga za majani. Mbele yake kuna mwanaume amesimama wote wakiwa ndani ya kibanda cha soko kilichojengwa kwa mbao.

Kuna mwanamume mmoja mzee, labda mfanyabiashara, ameketi chini katikati ya bidhaa zake sokoni akiuza ndimu na vitunguu. Amevaa nguo ya rangi ya buluu na anaonekana akiongelea mteja asiyeonakana vizuri.

Ni biashara ndogo la chakula pengine ni duka la matunda barabarani ambapo wateja wanne wamesimama mbele ya meza mbili wamefunikwa na mwavuli mikubwa miwili ya rangi ya machungwa

Ni soko la wazi la mboga jijini likiwa limejaa watu wengi wanaojishughulisha na biashara na ununuzi kuna aina nyingi za mboga na matunda yaliyopangwa kwenye vibanda na meza

Ni soko lenye shughuli nyingi ambapo wauzaji wameweka bidhaa zao hasa matunda kama maembe na ndizi. Katika ndoo ya treli mbalimbali na wateja wamekaa au wamesimama karibu nao.

Ni soko lenye shughuli nyingi ambapo wachuuzi na wanunuzi wako karibu. Kuna milundo ya matunda na mboga kama vile nyanya, karoti, ndizi iliyopangwa kwa kuvutia kwenye wamebeba mkomba.

Ni mwanamke huenda ni mfanyabiashara akipanga mboga za majani katika soko. Amevalia nguo yenye muundo na anayo tabasamu la upole usoni. Mboga hizo zinaonekana kuwa safi na za kijani kibichi zikiashiria biashara ya mboga na bidhaa za kilimo.

Ni trekta kubwa ikivuta kifaa cha kilimo kinachojulikana kama Rotrevator na haro ya mzunguko kwenye shamba la wazi kifaa hicho kina safu ya neno na bledi zinazozunguka kwa kasi.

Ni trekta likifanya kazi shambani likilima udongo na kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo. Mbele ya trekta, udongo unaonekana kuwa umegeuzwa na kutayarishwa na unaonekana kufanya kazi katika eneo la wazi lenye miti michache kwa mbali.

Ni mashine ya kilimo iliyojaa nyasi kavu, ikiwa na sehemu zinazozunguka na muundo wa chuma, ambayo inaonekana kuwa ni mashine ya kurundika nyasi inayotumika kwa kusanya na kurundika nyasi shambani.

Ni tingatinga kubwa la Hyundai , likiwa limepakiwa kwenye lori kubwa la kubeba mizigo. Wanaume wawili wako karibu, na tingatinga hilo, mmoja akisimama juu ya lori, na mwingine akisimama chini.

Ni ndani ya chafu kubwa ambapo mimea inalimwa kwa mpangilio mzuri katika safu ndefu kuna njia pana kati kati ya mimea na mashine au gari ndogo la kusaidia kazi za kilimo.

Ni mtu akitumia mashine ndogo ya kilimo, labda aina ya rototiller, kusafisha na kulima udongo. Mashine hiyo ina fremu ndogo, injini juu na panga zinazozunguka chini.

Ni mfumo wa kisasa wa kilimo cha nyanya unaotumia teknolojia ya hali ya juu labda katika chafu au mfumo wa haidroponiki. Katikati ya mimea kuna robot inayobeba kwenye reli.

Ni ghala, iliyojaa magunia ya jute, yaliyopangwa kwa uangalifu katika safu ndefu, na kuunda njia katikati. Magunia hayo yamejaa bidhaa, labda maharagwe, kahawa, au nafaka.

Ni ghala kubwa au jengo la kisasa ambalo ndani yake kuna masanduku makubwa yaliyojaa viazi. Kuna mifumo maalumu ya hewa, na uigizaji wa hewa, pengine kwa ajili ya kuhifadhi mazao hayo, katika hali inayofaa.

Ni kundi la watu wengi wao wakiwa wa kenya wakipokea msaada wa kibinadamu chini ya kibanda kidogo. Kuna mifuko mikubwa yenye chakula au bidhaa zingine muhimu na pia mathembe ya maji au mafuta.

Ni milima ya magunia ya viazi yaliyowekwa nje dhidi ya ukuta wa mbao. Magunia hayo yamejaa viazi vingi na yanaonekana kuwa yamewekwa tayari kwa ajili ya kuhifadhiwa au kusafirishwa.

Ni watu wawili, mwanamke na mwanamume, wakiwa wamesimama karibu na mifuko kadhaa iliyojaa. Inawezekana kuwa na chakula au bidhaa zingine. Wote wawili wanaonekana kuwa wenye furaha.

Ni marundo ya magunia, inayoonekana imejengwa kwa uangalifu na kupangwa kwa namna ya safu. Magunia haya ni meupe na yamejazwa kitu kinachoonekana kua unga au nafaka fulani, labda ni mchele, sukari, au unga ngano.

Ni magunia makubwa mawili yaliyojaa aina mbili tofauti za nafaka au maharagwe yanayouzwa kwenye soko. Gunia la mbele limejaa maharagwe meupe, wkati ile na nyuma limejaa maharagwe ya rangi ya zambarau.

Ni kundi la watu, baadhi wakiwa wazee, na wengine vijana, wakiwa wamekusanyika nje, huku wakiwa na mifuko ya vyakula. Inaashiria tukio la kutoa misaada, au msaada wa kibinadamu, huku kila mtu akionekana kuwa na furaha, na shukrani.

Ni shughuli ya kuvuna na kupima mazao ya nafaka labda mahindi au maharagwe. Watu wawili wanaonekana wakishugulikia, mmoja akibeba gunia kubwa na mwingine akilisimamia kwenye mizani.

Ni kikundi cha watu wakiwa wamekusanyika nyuma ya rundo kubwa la mifuko nyeupe, ambayo inaonekana kuwa na vyakula vya msaada, na kuwashiria tukio la kugawa misaada au utoaji kwa binadamu.

Ni mkusanyiko mkubwa wa magunia, na mifuko iliyojaa vitunguu, iliyowekwa ardhini katika eneo la wazi, labda soko, au kituo cha ununuzi. Kuna watu kadhaa wakiwa wamesimama, au kukaa karibu na mizigo hiyo.

Ni shamba kubwa la mimea, ambapo mimea hiyo ina majani mengi na inaonekana kuwa na afya njema. Ikionyesha kuwa shamba hilo limetunzwa vyema na linawezakuwa katika hatua ya kukuwa.

Ni shamba kubwa la mahindi ambapo mimea ya mahindi inafunika eneo lote. Majani ya mahindi yanaonekana ni ya kijani kibichi na yanang'aa na baadhi ya mahindi machanga yanaonekana yakishika.

Bustani yenye mimea mingi ya mboga labda kale au aina nyingine inayofanana iliyopandwa katika mistari miwili inayotenganishwa na njia ndogo ya udongo. Mimea inaonekana kuwa na afya na majani yake ni makubwa na yenye rangi ya kijani.

Kuna mimea miwili tofauti ikikua pamoja kwenye udongo wenye unyevunyevu. Katika sehemu ya mbele kuna mmea wenye majani makubwa mapana na mishipa inayoonekana wazi.

Mimea wa mahindi ukiwa na majani makubwa jina la kijani kibichi na ndogo ya mahindi inayoanza kuonekana ikionyesha hatua za ukuaji wa mimea huo kwenye shamba.

Ni mimea miwili tofauti ya mboga iliyopandwa ardhini, labda katika shamba au bustani ndogo. Upande wa kushoto kuna mmea wenye majani mapana laini, na ya kijani kibichi.

Bustani ndogo iliyopandwa kwenye mtaro au sehemu ya juu ya jengo. Inatumia njia za ubunifu za kutunza mazingira, kama vile kupanda mimea kwenye chupa za plastiki zilizokatwa na sufuria zilizotengenezwa kwa vitu vilivyosindikwa.

Ni bustani ndogo ya mboga iliyopandwa kwenye vyombo mbalimbali ikiwemo masanduku ya maziwa yaliyokatwa na sufuria za plastiki. Kuna mimea midogo ya mboga iliyochipuka ikiwa katika hatua tofauti za ukuaji. Huku baadhi ya vyombo vikiwa na udongo mweusi bado haujapandwa au umepandwa karibuni.

Ni bustani ndogo iliyo pandwa katika mistari na kwenye nyugu. Bustani hiyo imegawanywa katika sehemu ndogo labda kwa kutumia mbinu ya upandaji wa miraba. Inaruhusu upandaji wa mimea mingi katika eneo ndogo.

Ni shamba kubwa la mahindi ambapo mimea mirefu ya mahindi ina majani mengi ya kijani kibichi na inang'aa. Baadhi ya migomba ya mahindi imetoa matunda au mahindi yanayoonekana bado yamefunikwa na majani yake ya nje.

Ni bustani ndogo ya kupanda mimea na mboga iliyopangwa katika vyombo vya plastiki vyenye umbo wa mstatili ambavyo vimewekwa kwenye stendi ya mbao iliyoinuliwa. Bustani hii inaonekana kuwa nyumbani au kwenye eneo dogo.

Ni mimea ya mboga ambayo inaonekana kuwa ni ya kabichi kwa majani yake makubwa na yanayokaribia kufanana na kabichi. Majani hayo yana rangi ya kijani iliyokoza na yanaonekana kuwa na afya njema, ikionyesha kuwa mmea unastawi vizuri.

Ni bustai ndogo iliyo na mimea ya mboga ambapo mimea ya kale ya aina ya lasinato ndiyo inajitokeza zaidi. Mimea hii ina majani marefu membamba na yenye rangi ya kijani iliyokolea.

Ni mmea yenye majani makubwa ya kijani kibichi ambayo huenda ni mboga za majani kama sukuma wiki ikiwa imepandwa kwa wingi. Majani haya yanaonekana kuwa yenye afya na yaliyokomaa.

Kuna mimea ya mahindi, ikiwa imekomaa shambani, huku mikanda yake ikiwa imekauka na kuwa na rangi ya kahawia. Hali hii inaashiria kuwa mahindi yamefikia hatua ya kuvunwa.

Ni bustani ndogo iliyoundwa katika tanki ya kijani ambalo linaonekana kuwa limetengenezwa maalum kwa ajili ya kilimo cha mjini. Mimea imepandwa ndani ya tanki hili na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana kwenye mimea.

Ni mimea mbali mbali ikiwa imepandwa ndani ya vyombo maalum vya bustani Kuna vyombo viwili au zaidi vya plastiki, vilivyojaa udongo kimoja kikiwa na mimea ya mahindi, huku kingine kikiwa na maharagwe na mboga za majani.

Bustani ya kisasa ya paa ambayo imepandwa kwenye vyombo vya mstatili na ina muundo wa mbao unaounga mkono mimea inayopanda. Bustani hiyo ina mimea mbalimbali ikiwa ni pamoja na miti midogo.

Ni bustani ya mboga yenye mimea iliyopandwa kwa safu na miundo ya ua mwavuli, ili kulinda mimea. Nyuma ya bustani, majengo marefu na miundo mbinu ya jiji, inaonekana.

Ni bustani kubwa na iliyotunzwa vizuri yenye mimea mbalimbali iliyopandwa katika vitanda maalum vilivyoinuliwa. Mbele kuna mimea ya majani labda lettuce za mboga nyingine iliyopangwa katika mistari.

Ni bustani ndogo iliyopandwa kwa mbinu ya raised beads ambapo mboga mbalimbali zikiwemo kabichi, karoti na mboga nyingine za majani zimepandwa ndani ya masanduku ya mbao.

Ni bustani ndogo iliyopandwa kwenye mapipa mawili makubwa ya mbao yaliyokatwa kwa nusu ambapo mimea mbalimbali na mboga kama kabichi na lettuce inakuwa vizuri. Katikati ya mapipa hayo kuna bakuli la mawe ambalo huenda lina maji au sehemu ya mapambo.

Ni bustani ndogo iliyopangwa katika muundo wa ghorofa mbili, iliyowekwa kwenye staha ya mbao yenye rangi ya kahawia, nyekundu, na kando ya uzio mwekundu. Kuna vipandikizi viwili vya mstatili.

Ni bustani ndogo iliyopandwa kwa uangalifu yenye aina mbalimbali za mia minea na mboga zikistawi vizuri na kuna mimea ya kijani ya kibichi na mingine yenye rangi ya zambarau.

Ni bustani kubwa ya nyanya. Ndani ya chafu, mimea ya nyanya imeota kwa wingi na imekua juu ikishikiliwa na kamba au nyanya ishara ya kilimo cha kisasa au hydroponics .

Ni bustani ndogo iliyopandwa ndani ya mapipa makubwa ya mbao yaliyokatwa ambayo yamejazwa na mimea mbalimbali. Kuna mapipa mawili yanayoonekana mbali yakiwa na mimea mbalimbali ikiwemo lettuce

Ni mimea inayoonekana kama mimea wa mboga, yenye majani makubwa mabichi na yenye mikunjo mingi. Majani yanaonekana kua na maumbile lisilo laini, na rangi ya kijani kijivu.

Ni bustani ndogo iliyopangiliwa vizuri iliyopandwa ndani ya sanduku refu lenye kingo za mbao au chuma kati kati ya sanduku hilo kuna mmea mrefu wenye majani mengi ya kijani kibichi

Ni mtazamo wa jua la mchana labda kutoka kwenye paa au balcony na bustani ndogo ya mimea mingi yenye kijani kibichi mbele. Kuna jengo ndogo la matofali lenye paa nyekundu kulia na linaonekana kuwa ni eneo la kupikia.

Ni mfumo mdogo wa hydroponics unaotumia ndoo au chombo cha plastiki cha bluu kama hifadhi ya maji na virutubisho. Juu ya hifadhi hiyo kuna matundu matano, matatu kati ya hayo yana mimea inayoonekana ilipandwa katika vikapu maalum.

Ni mwanaume akiwa amepiga magoti na anapanda mti amevaa shati jeupe na suruali ya giza na anaonekana akijishughulisha na kupanda mmea mchanga kwenye udongo

Ni mtu mzima na watoto wawili wakiwa wametembea kwa mbali kando ya njia iliyozungukwa na miti wote wanakabiliwa mbele wakitembea kuelekea kwenye kina cha msitu

Ni bango la mbao lililowekwa nje ambalo linaonyesha sheria na miongozo ya eneo linaloitwa The Forest. Sheria hizo ni pamoja na no picnics na inaelekeza kwamba food and drinks are strictly not allowed ikionyesha kuwa wageni wanaruhusiwa tu kwa malengo mahususi yaliyoelezwa.

Ni mwanaume aliyevalia shati la buluu na jeans amesimama mbele ya pango au shimo kubwa lililofichika kwenye msitu mnene msitu una miti mirefu mimea na vitu vingine vya kijani

Ni mtu akiteleza kwa kutumia kamba ndefu juu ya maitu mnene wa kijani kibichi. Mtu huyu anaonekana amening'inia kwenye kamba akisafiri kutoka upande mmoja wa mto hadi bonde. Msitu una mandhari ya kupendeza yenye miti mirefu ya kijani.

Kuna mnyama mdogo aliyekaa katikati ya njia ya vumbi iliyozungukwa na vichaka na miti. Njia hiyo inaonekana kuwa na udongo na inaonekana kupita kwenye mazingira ya msitu au pori.

Kikundi cha watu wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye miti mingi. Inaonekana kuwa misitu au shamba la miti. Baadhi ya watu wamevalia mavazi rasmi ya kijeshi au ya ulinzi wa wanyama pori.

Ni watu wawili wakifanya kazi katika eneo la wazi, labda shamba au bustani. Mmoja wao akiwa amevaa kofia, anatumia jembe kuchimba au kurekebisha arthi. Huku yule mwingine akiwa amepiga magoti chini.

Ni bustani ndogo au eneo la wazi la nyasi, na njia ya udongo katikati. Huku nyuma kukiwa na safu nene ya miti mirefu, ambayo huenda ni msitu au shamba la miti.

Ni bango la mradi wa uzio wa msitu wa Karura. Unajulikana kama Karura Forest Fencing Project. Bango hili ambalo limefichwa kidogo na mimea, linaonyesha wazi jina la mradi na labda wadhamini wake, likiwa limewekwa katika eneo lenye mimea mingi.

Ni mti mkubwa uliokatika na kuanguka, labda kutokana na upepo mkali, mzee au mgonjwa. Sehemu iliyobaki ya shina la mti bado limesimama huku sehemu iliyoanguka ikilalia chini na kutengeneza kama daraja la asili.

Ni mto unaotiririka katikati ya msitu mnene, ukiwa na maji ya rangi ya kahawia, yanayopita juu ya mawe na miamba. Matawi ya miti yaliyojikunja yanaunda kama lango la asili ya mto.

Ni kundi la watoto na watu wazima labda wanafunzi na walimu wakiwa wamekusanyika karibu na mti mchanga unaopandwa. Mtu mmoja amevaa kofia ya majani na nguo za kawaida.

Ni kundi la watu wakitembea kwenye njia yenye kupita katikati ya msitu mnene wa mianzi. Mianzi imemea na kutengeneza kama handaki. Jambo linalotengeneza mandhari ya kuvutia na ya kipekee.

Ni kiongozi mmoja anaweza kuwa mwanasiasa akichimba shimo kwa kutumia jembe. Amevaa koti la zambarau na suruali nyekundu. Nyuma yake kuna kikundi cha maafisa wa kijeshi wakiwa wamevalia sare za kijeshi na wanatumia wengine waliovalia nguo za kawaida.

Ni mimea mingi yenye maua ya rangi ya chungwa yakiwa yamechanua kati ya majani mengi ya kijani kibichi. Maua yana umbo ya tarumbeta na yanakusanyika pamoja, huku yakiwa yameenea kwenye eneo kubwa la mimea.

Ni mti mdogo unaoonekana kuwa na mti wa mchungwa au mti mwingine wa matunda ya jamii ambao hupandwa katika chungu maarufu kama potted cyrus . Mti huu una majani ya kijani kibichi na matunda mengi madogo ya rangi ya machungwa yanayoonekana kukomaa.

Ni tunda la chungwa likiwa limeiva na limening'inia kwenye mti, likizungukwa na majani mabichi yenye afya tele. Karibu na tunda hilo, kuna maua meupe maridadi ya mti wa chungwa. Na pia matawi yenye vichipukizi vingi, ikionyesha mzunguko kamili wa maisha ya mmea huo.

Kuna tawi la mti wa pea ambalo limejaa matunda yanayoiva. Matunda hayo yana rangi ya kijani na zambarau na yanaonekana yananawiri kati ya majani mabichi chini ya mwanga wa jua. Mandhari ya nyuma ni angavu na ina rangi ya bluu na kijani.

Ni bustani ndogo iliyopangwa vizuri yenye mimea mbalimbali. Kuna vijia vinavyopita katikati ya matuta ya mimea ambayo inaonekana kuwa ni ya aina tofauti ya mboga kama vile kale, kabichi na huenda mimea mingine.

Ni tunda la pea mbili zikining'inia kutoka kwenye tawi la mti zikizungukwa na majani ya kijani kibichi. Tunda la mbele lina umbo la pea lenye rangi ya kahawia na madoa madogo.

Ni bustani kubwa ya mboga zilizopandwa kwa utaratibu katika mistari mirefu. Kuna aina mbalimbali za mboga kama vile saladi za kijani na nyekundu na pia mboga nyingine ambazo hazijulikani wazi.

Ni bustani nzuri iliyojaa miti, vichaka na maua ya rangi mbalimbali ikiwemo mekundu waridi na meupe. Kuna eneo la nyasi iliyokatwa vizuri na benchi la mbao likiwa limekaa kimya kimya katikati ya mimea.

Ni pilipilihoho mbili zikiwa zimekomaa na bado zimeunganishwa kwenye mmea wake zikiwa zimezingirwa na majani yake ya kijani kibichi. Pilipili hizo zina rangi ya kijani iliyokolea ambayo inaashiria kuwa bado hazijaiva kikamilifu.

Ni mti uliojaa matunda mekundu, yanayoonekana kama komanga, yakiwa yameiva na kuning'inia kwenye matawi. Mti huu upo kwenye eneo linalofanana na shamba, au bustani.

Nitunda la plam lililo komaa lenye rangi nyekundu na manjano, likininginia kwenye tawi la mti. Likizungukwa na majani ya kijani kibichi. Tunda hili linaonekana kuwa tayari kuvunwa na linaashiria mazao mengi ya matunda.

Ni tawi la mti uliojaa matunda yanayofanana na peaches au nectarines yakiwa bado hayajaiva kabisa. Matunda hayo yana rangi ya kijani nyekundu ya yapo yamening'inia kati ya majani mabichi yanayoashiria kuwa pamekuwa na upigaji...

Ni mti uliyojaa matunda mekundu yanayoonekana kama komamanga. Tawi la mti linaonekana kufunikwa na majani mengi ya kijani kibichi na matunda yametundikwa kwa wingi. Kiasi cha matunda kinaonyesha kuwa ni msimu wa mavuno na mti una rotuba nzuri.

Ni mti uliojaa matunda ya komanga yaliyoiva, yakiwa yamening'inia kwa wingi, kutoka kwenye matawi yenye majani mabichi. Matunda hayo yana rangi nyekundu iliyokolea.

Ni tunda la chungwa, likiwa limeiva na kutundikwa kwenye mti wake, huku likiwa limezungukwa na majani ya kijani kibichi. Rangi ya machungwa inaonekana kung'aa na vivuli vyeusi.

Ni shamba kubwa la mboga lenye mistari iliyopangwa vizuri ya mimea tofauti. Katikati kuna mistari ya lettuce nyekundu, na pande zote mbili kuna mistari ya lettuce ya kijani kibichi

Kuna mimea midogo yenye majani mabichi labda mboga au mimea mingine ya bustani ikipandwa kwenye sufuria nyeusi, ndani ya muundo unaonekana kuwa wa wima au vertical garden au mfumo wa hydroponics .

Ni bustani, ndani ya chafu au greenhouse ambapo mimea inayofanana na maharagwe au mimea mingine inayopandwa imepandwa kwa safu. Mimea hiyo imepangwa vizuri na inakua juu ikishika kwenye miti au vijiti vinavyotumika kama tegemeo.

Mizizi mitatu mirefu na laini ya mimea ambayo inaonekana kuwa inakua katika maji au sululisho la virutubisho. Mizizi hii inaonekana kuwa imetoka kwenye mashimo ya chombo maalum na kila moja kuna urefu na unene tofauti.

Ni mfumo wa kilimo cha kisasa unaojulikana kama hydroponics ambapo mimea inalimwa bila kutumia udongo baada yake mimea kama vile lettuce na mboga nyingine za majani inakuwa kwenye mabomba meupe yenye matundu

Ni mfumo wa bustani ya wima, au hydroponic ambapo mimea mi dogo imepandwa kwenye sufuria zilizopangwa kwa tabaka. Inaonekana ni mfumo wa kisasa, wa kulima mimea katika nafasi ndogo, labda ndani ya nyumba, au kwenye balcony .

Kuna wanaume wawili wakifanya kazi ndani ya chafu yenye mimea mingi iliyopandwa kwa mpangilio. Moja wa wanaume hao amesimama akionekana akichunguza mimea huku mwingine akiwa ameinama chini akifanya shuguli ya kilimo.

Ni bustani ndogo au eneo la kupanda mimea ambapo kuna vyombo vitatu virefu, vyeusi, vinavyo fanana na mizinga au vitanda vya kupandia. Viwili kati ya hivyo vinaonekana kuwa tupu, vikionyesha ndani kuna maji au udongo mweusi.

Ni bustani ndogo iliyoinuliwa inayojulikana kama raised garden bed ikiwa imepandwa mimea mbalimbali ikiwemo mboga za majani. Bustani hiyo imetengenezwa kwa mbao na ina mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana chini.

Ni mimea miwili midogo inayowezekana kuwa miche inayokuzwa kwa kutumia mbinu ya haidroponiki au aquaponiki, mizizi ya mimea hiyo inaonekana wazi ikiwa imening'inia kwenye maji yaliyomo kwenye mfumo wa kukuzia.

Kuna ndoo nyeupe iliyojazwa na kitu kinachonekana kama vipande vya udongo au labda mizizi ya mimea huku mimea midogo yenye majani ya kijani kibichi linachomoza kutoka ndani ya ndio na pia kuzungukwa nje ya ndoo. Inawezekana kuwa ndoo hii inatumika kama chombo cha kupanda mimea.

Ni shamba kubwa la mahindi yaliyochanua vizuri na kuwa na majani ya kijani kibichi mazao hayo yanafunika sehemu kubwa na inaonekana kuwa ni katika msimu wa mvua au umwagiliaji

Ni shamba kubwa la mimea ya mboga inayoonekana kuwa kabeji inayopandwa kwa safu ndefu zilizonyooka kwenye udongo wenye rangi ya kahawia. Mimea hii ina majani mapana ya kijani kibichi na inakua vizuri.

Ni mfumo wa uzalishaji wa usafirishaji wa nyanya, ambapo nyanya nyingi zimewekwa kwenye kreti za kijani kibichi, na zinasafirishwa kwenye mkanda wa kusafirisha au sehemu ya kupanga. Inaonekana kama sehemu ya kiwanda cha usindikaji au kituo cha kupakia.

Ni shamba kubwa la migomba ambapo migomba hiyo imepandwa kwa mpangilio mzuri na ina majani mengi yanayoonyesha kuwa inastawi vizuri. Kando ya shamba hilo kuna njia ya udongo na pia kuna uzio wa wavu wa bluu.

Ni shamba kubwa la mboga, labda kabichi au mboga nyingine zenye majani. Mboga hizo zimepandwa kwa mpangilio mzuri. Na nyuma yake, kuna mashamba mengine ya kijani na nyumba au majengo yaliyo mbali zaidi.

Kuna trekta kubwa likifanya kazi shambani, likipita katikati ya mstari mirefu ya mimea inayofanana ambayo inaonekana kuwa imepandwa kwa mpangilio mzuri. Trekta linaonekana likitumia kifaa cha kilimo.

Ni idadi kubwa ya kuku wenye manyoya ya kahawia wakiwa wamekusanyika ndani ya banda la kuku kuashiria kuwa hili ni shamba la kuku la kibiashira au la ukubwa wa kati.

Ni eneo kubwa la kukaushia vitu ambapo kiasi kikubwa cha mali ghafi nyeupe inayofanana na mahindi au nafaka nyingine, imetandikwa chini ilikukauka juani. Upande wa kushoto wa picha, kunaonyesha sehemu ya ardhi nyekundu, labda udongo au uwanja ulioandaliwa.

Ni banda kubwa la mifugo, lililojengwa kwa miundo ya mbao, likiwa na idadi kubwa ya ng'ombe weusi na weupe. Wengi wao wakiwa wamelala au wamekaa chini. Ng'ombe hao wamepangwa katika sehemu maalum.

Ni kundi kubwa la vifaranga vya kuku, wenye rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa wamekusanyika katika eneo kubwa la kufugia. Vifaranga hawa wako karibu na vidumu vya kunywea maji ambavyo vimeandikwa chicken drinker .

Ni kundi kubwa la vitunguu vya rangi ya zambarau au pinki vikiwa vinamwaga kutoka kwenye chombo kinachoonekana. Kuna vitunguu vingi vilivyokusanyika pamoja vikiwa vimetapakaa chini.

Kuna watu wawili wakiwa ndani ya chafu kubwa iliyojaa mimea. Wanaume hao wamesimama kati ya chafu ndefu za mimea michanga ambayo inaonekana kupandwa kwenye mifuko nyeusi au vyombo vingine vya kukuzia.

Ni wanawake wawili, wanaonekana kuwa wakulima, wakichuma majani ya chai, katika shamba kubwa lenye miti mingi nyuma yake. Mwanamke aliye mbele, amevaa mavazi ya mistari, na kitambaa cha kichwa.

Ni boma kubwa la kisasa lenye ng'ombe wengi aina ya hosten freshian ambao wanajulikana kwa uzalishaji wao mkubwa wa maziwa, ng'ombe hao wamefungwa kwenye vizimba maalum vinavyoruhusu waweze kula kwa urahisi kutoka kwenye mabirika ya chakula.

Ni bustani kubwa ya kisasa ya matunda labda jogba iliyolindwa chini ya makaazi ya chafu mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri katika mistari mirefu na imeundwa kwa njia ya ukanda mrefu

Ni mashine kubwa ya kuvunia yenye rangi ya njano ikifanya kazi shambani kuvuna mazao ambayo yanaonekana kuwa ngano au mpunga. Kuna watu wawili wanaonekana wakiwa juu ya mashine hio labda wakiisimamia shughuli ya uvunaji.

Ni wafanyakazi wawili mmoja mwanaume na mwingine mwanamke wakiwa wamevaa sare za kijani kibichi na barakoa wakishughulikia maembe au matunda mengine yanayofanana na hayo katika kiwanda cha kufunga bidhaa.

Hili ni shamba kubwa la kabegi zilizopandwa kwa safu nadhifu na ndefu zikifunika eneo pana udongo unaonekana kuwa mwekundu na kuna mfumo wa umwagiliaji kwa matone

Ni ndani ya chafu kubwa ambapo mimea mirefu ya kijani inayoonekana kuwa nyanya au boga nyingine, imepandwa kwa mpangilio mzuri katika mistari miwili mirefu. Muundo wa chafu unaonekana wazi ukiwa na miili ya chuma inayaunda paa la duara la kusaidia mimea.

Ni kundi kubwa la vifaranga vya kuku, wenye manyoya meupe. Wakiwa wametapakaa kwenye sakafu iliyofunikwa na machujo ya mbao. Vifaranga hawa wanaonekana wakiwa katika umri mdogo.

Ni bustani ndogo ilio na mimea michanga ilio pandwa katika mstari miwili kwenye udongo, wenye uvumbi. Huku nyuma kukiwa na uwa la miazi au mbau na ndo nyekundu.

Ni mfumo wa umwangiliaji wa matone au mbinu nyingine ya kumwangilia mashamba. Tunauona mrija mweusi ukiwa umelazwa chini katika ya mimea iliyopandwa kwa mistari na maji ykimwangika kuelekea mimea hiyo.

Ni shamba kubwa la mahindi yaliyochanua vizuri na kuwa na rangi ya kijani kibichi yakiwa yametunzwa vizuri. Katikati ya mimea hii kuna mifereji midogo iliyojaa maji ikionyesha kuwa mfumo wa umwagiliaji unatutumika.

Ni shamba kubwa la vitunguu maji, likiwa limestawi vizuri na mimea ikiwa na majani marefu na mabichi. Kilicho wazi ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana chini ya mmea, ukiwa na mabomba meusi, na vidhibiti vidogo vya maji.

Ni shamba kubwa lenye mimea midogo ikiwezekana mboga iliyopangwa kwa safu nadhifu, kituo kikuu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaonekana kama bomba refu la plastiki la rangi ya buluu linaonekana chini ya shamba.

Ni mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone ambapo mabomba madogo yenye matundu yamewekwa kando ya mistari ya mimea inayokuwa na kila mmea unapokea maji kidogo na moja kwa moja kwenye mizizi yake

Ni mfumo wa umwagiliaji shambani ambapo maji yanatiririka kwenye mtaro mdogo na kuingia kwenye mistari ya mimea iliyopandwa. Inaonekana kuna shamba kubwa lenye mimea mirefu na karibu na mfereji kuna kifaa kinachoonekana kama jembe au mpini wajembe ikiashiria shughuli za kilimo.

Kuna mimea michanga ya mboga iliyopandwa kwenye udongo mwekundu ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo mirija midogo mieusi inaonekana ikipita karibu na mimea hiyo, ikihakikisha maji yanawafikia moja kwa moja kwenye mizizi.

Ni shamba lililolimwa, likiwa na udongo wa kahawia, unaonekana kuwa umewekwa tayari kwa kilimo au tayari umepandwa mazao machanga. Kuna mistari ya mabomba meusi ya umwagiliaji. Huenda ni mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Ni shamba lililolimwa vizuri, lenye udongo mweusi, na tayari kwa kilimo. Kuna mistari ya mabomba meusi, ambayo yanaonekana kuwa ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone, au njia nyingine ya kisasa ya umwagiliaji.

Ni mfumo wa umwagiliaji, unaotumia mabomba na vinyunyizi vidogo kumwagilia mashamba. Inaonekana kuwa bustani ndogo au shamba dogo la mazao yanayokua na maji yananyinyiziwa juu ya mimea.

Ni mfumo wa umwagiliaji wa matone amabapo tone la maji linaonekana likidondoka kutoka kwenye bomba jeusi. Tone hili linaakisi mwanga likionyesha rangi ya blue. Chini ya tone kuna udongo wenye unyevunyevu na mabaki ya majani.

Ni bustani ndani ya chapu ambapo mimea midogo imepandwa kwa safu nadhifu. Kwenye udongo kuna mistari ya mifumo ya umwagiliaji wa matone inayoonekana ikipita kando ya mimea, ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo ili kuhakikisha maji yanafikia mimea moja kwa moja.

Ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani ambapo bomba nyeusi limelala chini katikati ya mimea michanga inayoanza kukua kwenye udongo wenye matuta. Maji yanaonekana yakitiririka polepole kutoka kwenye bomba hilo.

Ni shamba lenye mimea ya kijani kibichi. Sehemu ndogo ya udongo inaonekana ambayo imebaki bila kufunikwa na maji. Maji yametengenezewa mistari yenye yanapitia ili kufikia mizizi ya mimea hii.

Ni mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone ambao unatumika kumwagilia mimea inayokuwa katika safu. Bomba la umwagiliaji inaonekana ikiwa limefungwa karibu na mmea mdogo.

Ni mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, unaojulikana kama centre pivot irrigation ambao unatumika kumwagilia mashamba makubwa. Mfumo huu una bomba ndefu inayozunguka kutoka katikati na kunyunyuzia maji kwenye mazao yanayokua kwenye mistari.

Ni shamba kubwa la mimea iliyo pandwa kwa safu nadhifu . Inawezekana ni mazao ya bustani au mboga. Safu hizo zimepangwa vizuri na zinaonekana kuwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Ni mfumo wa umwangiliaji wa matone uliowekwa shambani ili kumwangilia mimea michanga. Mfumo huu unajumuisha mabomba madogo yanayopita karibu na safu za mimea na matone ya maji hutolewa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Ni mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia bomba lililowekwa ndani ya mtaro mdogo likiwa linapita katikati ya shamba mawili ya mazao, labda mahindi yaliyo pande zote mbili. Bomba hili linaonekana kutoa maji kwa ajili ya kulisha mimea katika maeneo kame au wakati wa ukame.

Ni bustani ndogo iliyo andaliwa kwa kilimo ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Eneo hilo linaonekana kuwa sanduku la mstatiri lililo jengwa kwa mbao likiwa na udongo ulio andaliwa vizuri.

Ni shamba kubwa la kilimo, likiwa na mimea iliyopandwa kwa safu ndefu, zilizonyooka. Udongo unaonekana kuwa huru ,na pengine umelainishwa vizuri kwa ajili ya kilimo .Katikati ya shamba, kuna mstari mweupe uliopita katikati ya safu za mimea.

Ni mfumo wa umwangiliaji kwa njia ya matone shambani. Bomba jeusi limepita katikati ya mimea midogo likitoa maji kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Ni mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwenye shamba la ardhi kavu. Mabomba mawili makuu yamepangwa sambamba kuelekea mbele na kutoka kwenye kila bomba kuna mabomba madogo yanayoonekana upande mmoja.

Ni mandhari ya maridadi ya asili. Ikiwa na mti mkubwa wa aina ya mshita uliopinda unaoutawala sehemu ya mbele. Unaopatikana karibu na ziwa kubwa lenye maji ya buluu. Mbuni wanaonekana wakilisha katika ufuo wa ziwa.

Ni mandhari nzuri ya ziwa, au mto mpana ukiwa umezungukwa na milima na misitu. Kuna kisiwa kidogo katikati ya maji, na miti mirefu inaonekana mbele, ikizimba sehemu za mandhari, rangi za blue , na kijani, zinatawala.

Ni mfumo wa mawe makubwa na ya kipekee yaliyopangwa kwa njia inayoonyesha umbo la wanyama na yamezungukwa na miti, mwonekano wa miamba hii unawez kuwa unatokana na mmomonyoko wa asili kwa muda mrefu.

Ni njia ndogo iliyojificha inayopita katikati ya msitu munene unaoonekana kuwa na mianzi au miti mirefu yenye majani mengi . Njia hiyo imefunikwa na vivuli vya mti.

Ni mandhari ya kijani kibichi yenye misitu minene inayovunika vilima au bonde. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo na kuna mistari ya miamba au mawe chini ikionyesha huenda ilipigwa.

Ni mandhari ya kipekee ya jiji la Nairobi ambapo uzuri wa wanyamapori unakutana na maendeleo ya kisasa ya miji. Kuna twiga aliyesimama kwa fahari katika hifadhi ya kitaifa ya Nairobi akizingira na mimea ya asili kama miti na mishita.

Ni mandhari ya porini. Yenye mazingira mazuri na utulivu ambapo mto unapita katikati ya bonde lenye nyasi na miti michache. Mto huo unaonekana kuwa na maji ya rangi ya kahawia.

Ni mandhari ya wanyama pori a mandhari ya mji inamwonyesha twiga mmoja amesimama katikati ya pori lenye vichaka na miti, huku nyuma yake kuna jiji kubwa enye majengo marefu.

Ni mtu akishika masenga ya nyuki yaliyojaa asali na nyuki akiashiria mchakato wa uvunaji wa asili na umuhimu wa ufugaji nyuki kwa ajili ya kupata bidhaa hiyo.

Ni samaki wa rangi ya machungwa labda aina ya goldfish akiwa ndani ya chombo cha glasi kinachofanana na ukwari ndogo au bakuli la samaki ambacho kimekwa juu ya jiwe au kipande cha mbao.

Ni mfugaji nyuki akiwa na suti yake maalum akishika fremu yenye sega la asali iliyojaa nyuki huku mzinga wa nyuki ukiwa wazi karibu yake

Ni kundi la kuku wa rangi ya kahawia ambao wanakula kwenye nyasi. Katikati kuna kuku mmoja aliyewima na anatazama mbele. Kuku wengine wakiwa nyuma yake.

Kuna kuku mmoja mwenye manyoya ya rangi ya kahawia akiwa amekaa kwa utulivu ndani ya sehemu ndogo ya kibanda lake. Inaonekana kama amejiandaa kutaga au kutamia mayai.

Kuna kuku mweupe mwenye madoa meusi. Amesimama kwenye kisiki cha mti ndani ya banda au zizi. Nyuma yake kuna mpini wa koleo. Juu ya kuku kuna chombo kinachofanana na kilisi cha kuku.

Ni sungura mdogo mwenye manyoya meupe mepesi na macho meusi akikaa kwenye uso unaonekana kama theluji au nyasi nyeupe masikio yake yameelekezwa juu

Kuna ng’ombe, mweusi na dama wake, wakiwa wanalisha katika eneo la wazi lenye kijani kibichi. Nyuma yao kuna milima iliyofunika mandhari yote, na kuna mbao zinaoonekana.

Ni safu ndefu ya ngombe wengi wao wakiwa na rangi ya waridi na madoa meupe wakiwa wamefungiwa katika banda la kulisha, ngombe hao wamekaa kwa utaratibu.

Ni kuku mweupe akisimama mbele ya uzio wa wavu akitazama mbele ya makini. Nyuma yake kuna kundi la kuku wengine wa rangi tofauti wakiwa wametawanyika.

Ni kuku watatu wakitembea kwenye nyasi, na mmoja wao ni jogoo mwenye manyoya ya rangi ya kahawia na mkia mrefu, akikaa upande wa kulia. Kuku wengine wawili wote wanaonekana kuwa ni wa jike.

Ni kundi la mbuzi walio na rangi tofauti wakisimama pamoja katika eneo lenye udongo. Mbuzi wengi wana rangi nyeupe, huku wachache wakiwa na rangi ya kahawia, na mmoja ana mchanganyiko wa nyeupe na nyeusi.

Ni kundi la kuku wa rangi ya kahawia na dhahabu wakitafuta chakula ardhini labda wakiwa wameachwa huru kuzunguka. Wengine wanakula huku wengine wakiwa wamesimama.

Ni ng'ombe, mweusi na mweupe, labda wa aina ya holstein friesian amesimama mbele ya uzio, akitazama moja kwa moja kwenye kamera. Masikio yake yaonekana kuwa na vitambulisho, ikionyesha kwamba anafugwa.

Ni kuku kadhaa wakiwa ndani ya banda ambalo linaonekana kuwa limejengwa kwa mbao. Banda lina ngazi za kupanda ambapo baadhi ya kuku wamepanda huku wengine wakiwa wametawanyika chini karibu na bakuli la chakula.

Ni sungura mwenye rangi ya kahawia na sehemu nyeupe. Amelala ndani ya banda la chuma lenye matundu. Sungura huyo anamasikio marefu yalio simama. Na mbele yake kuna sungura mwingine mweusi asie eleweka vizuri, akiwa ameketi ndani ya banda hilo.

Ni aquarium ya kioo yenye samaki wa dhahabu wa rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu, nyeupe na nyeusi. Samaki hao wanaogelea kuzunguka chemichemi ndogo ya maji na mimea ya bandia katika ti ya aquarium .

Kuna kuku wawili. Mmoja akiwa karibu na mbele, mwenye manyoya ya rangi ya kahawia na shingo nyekundu na mwingine nyuma yake ambaye haonekani vizuri wakiwa wamesimama kwenye ardhi yenye giza.

Ni kundi kubwa la kuku weupe ambao ni kama broilers , wakitaga kwenye zizi lenye ulinzi wa wavu na mazingira ya wazi. Kuku hao wanakaa juu ya nyasi. Na zizi hilo lina paa lililotenganizwa kwa plastiki au uwavu.

Kuna mtu labda mfugaji wa nyuki, akiwa amevaa mavazi maalum ya kinga na glavu, akishikilia fremu kutoka kwenye mzinga wa nyuki. Fremu hiyo iliyotengenezwa kwa mbao, imefunikwa na kundi kubwa la nyuki hai wanaotambaa juu ya sega la asali.

Ni mimea midogo, ya kijani kibichi, ikiota kutoka kwenye udongo mweusi, yenye majani madogo, yaliochipuka hivi karibuni. Mimea hii, inaonekana kuwa katika hatuwa zake za mwanzo kabisa za ukuwaji.

Ni paketi ya mbegu za aina ya crown F1. Hii ni aina ya mbegu kumaanisha kwamba zimezalishwa kwa kuchanganya mimea miwili tofauti iliyo ili kupata sofa bora za mimea yote miwili.

Ni kifurishi cha mbegu za kabechi kinachoitwa Imani F1 ambacho kimetengenezwa na kampuni iitwayo Simlo seeds . Kifurishi hicho kina picha ya kabichi iliyoiva vizuri na inaeleza kuwa mbegu hizi ni za aina ya F1 hybrid

Ni safu nyingi za miche midogo ya mimea, labda ya nyanya au mboga nyingine. Ikikua kwenye sufuria ndogo maalumu za kuanzia mbegu. Miche hio bado ni michanga , ikiwa na shina ndefu na majani machache.

Ni shamba kubwa lililolimwa kwa mstari, ambapo miche midogo ya mahindi imeanza kuchipuka. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye rotuba. Huku nyuma ya shamba hilo kukiwa na miti na misitu mingi.

Ni mkusanyiko wa pakiti za mbegu za mboga na matunda zilizopangwa na kuwekwa kwa ajili ya kuuzwa kila pakiti ina husika na jina la aina yake kama vile bamia

Ni bustani ya ndani ya chafu inayotumika kukuza mimea. Ndani yake, kuna safu ndefu za mimea mbalimbali, ikipandwa katika vyombo vidogo vya kupandia ambavyo vimepangwa kwa utaratibu kwenye meza majukwaa.

Ni mkusanyiko wa pakiti za mbegu za mboga, mboga na mimea mbalimbali zilizopangwa kwa njia inayoonyesha sampuli za mimea iliyokomaa. Pakiti hizi zinaonekana kuwa na nembo ya Technisem ikipendekeza kuwa ni bidhaa za kampuni hiyo ya kilimo.

Ni miti michanga au mimea midogo imepandwa kwenye vyungu vilivyopangwa kwa safu, vyote vikiwa vimejazwa kando. Kila chungu kina miche na michache ambayo imeanza kuchipua.

Ni wataalamu wawili wa mifugo wakiwa wamevaa sare za buluu na glavu nyeupe wakihudumia na kumtunza mnyama labda ndama katika eneo ambalo linaloonekana kama shamba au zizi.

Ni banda la mbao lililokusuadiwa kwa ajili ya wanyama labda mbwa kutokana maandishi Doggy Style yanayoonekana kwenye mlango . Banda hili limejengwa kwa mbao zinazo fanana na zile za magunia ya mizigo.

Ni makao ya mbwa yaliyojengwa kwa kutumia mbao za palette ambapo mbwa wawili, mmoja akiwa mweupe na mwingine mweusi. Wamelala kwa utulivu ndani ya makao hayo. Makao hayo yana paa la chuma lenye mabati.

Ni daktari wa wanyama akiwa amevaa mavazi ya kazi na glavu akimhudumia paka paka huyu amelala chali huku daktari akitumia vifaa maalum ili kumtibu au kumchunguza mdomoni

Kuna mwanaume anayefanana na daktari wa wanyama akiwa amevaa koti jeupe la maabara kofia nyekundu na amebeba mbwa mweupe labda mbwa wa aina ya samyud au husky

Ni mtu, labda mfugaji amevaa kanzu nyeupe na kofia nyeupe akiwa karibu na ng'ombe. Mtu huyo anaonekana kumgusa au kumshika ndama mchanga huku ng'ombe mzazi akiwa karibu.

Ni wanaume wawili wakiwa wameegemea kwenye uzio wa mbao karibu na ng'ombe. Mwanaume aliyembele amevaa kofia ya buluu na nguo nyeupe huku yule wa nyuma akivalia shati la kitamaduni la rangi ya pinki na miraba. Hali ya picha inaonyesha kuwa wako kwenye soko la wanyama au zizi.

Wataalamu wawili wamevalia glavu na kofia, wakihudumia au wakitoa matibabu kwa mbwa wawili wakiwa katika mazingira ya wazi, huenda eneo la zizi au uboreshaji wa mifugo. Mtu mmoja amevaa t-shirt nyekundu na fulana ya njano isiyo na mikono, akiwa amemshikilia mbwa mmoja

Ni wataalamu wa mifugo, wakiwa katika shughuli ya kitaalamu ya kutathmini au kutibu wanyama, wakiwemo ng'ombe na mbuzi. Mtaalamu mmoja aliyevalia kanzu nyeupe ya maabara, anaonekana akichunguza mnyama.

Ni kundi la wanaume baadhi wakiwa wamevalia sare za kazi wakiwa wamekusanyika karibu na ng'ombe mweupe kwenye eneo lenye miti. Mmoja wa wanaume aliyevaa nguo nyeupe na labda koti la maabara anaonekana akimchunguza ng'ombe huyo.

Ni mtu, ambaye anaonekana kuwa mwanamume, akishughulikia mbwa waliyofugiwa kwenye sehemu yenye wavu. Ujumbe chini, unaomba msaada wa haraka kwa ajili ya mbwa, thelathini na wawili, waliyookolewa kutoka kiwanda kibaya cha kuzalisha mbwa.

Ni twiga, akitembea kwenye savana ya majani makavu huku jiji la Nairobi likionekana nyuma yake. Mandhari hii, inawakilisha uhusiano wa kipekee kati ya wanyama pori na maendeleo ya miji.

Ni nyani mwenye manyoya meupe anayefanana na baboon akiwa ameketi juu ya mti uliokatwa au gogo kubwa. Manyoya yake meupe yamefunikwa karibu mwili wake wote, huku manyoya mengi yakiwa yameenea kwenye kichwa chake na kufanana na nywele za binadamu.

Ni ndege wa spishi ya Tai, anayeitwa Matthew Igo. Akikaa kwenye tawi la mti, ana rangi nyeusi kichwani na mgongoni, na kifua chake ni cheupe na madoa meusi, na miguu yake ina kucha kali.

Kuna mamba watatu waliolala kwenye ardhi yenye mchanga labda wakipumzika au wakikijitoa kwenye jua. Ngozi zao zinaoonekana kama magomba zinazoonyesha umbo Lao la kipekee na asili yao ya wanyama.

Ni tumbili ambaye inaonekana amepanda juu ya mti ,akipiga picha huku akiangalia moja kwa moja kwenye kamera. Mandhari ya nyuma ni msitu na kuna mwanga unaopenya kupitia majani na hivyo kuunda mazingira ya asili na ya kupendeza.

Ni paa dume anayejulikana kama impala akiwa amesimama kwa umaridadi kwenye nyika iliyo wazi huku akionyesha pembe zake ndfu na zilizopimbika. Nyuma yake kuna impala mwingine mdogo labda jike au mtoto.

Ni ndege mweusi na mweupe aliyefanana na kunguru aliyekaa juu ya mti wenye matawi madogo. Sehemu yake ya juu ikiwemo kichwa na mabawa ni nyeusi huku kifua chake na sehemu nyingine zikiwa nyeupe. Nyuma yake kuna anga la bluu lisilo na mawingu.

Ni mnyama mdogo, jamii ya mjusi, wanaopatikana katika misitu ya mvua ya Afrika ya kati. Wana sifa ya ngozi ngumu na yenye miiba, na macho yao yana rangi ya machungwa, inayong'aa.

Tumbili mweusi akiwa ameketi chini kwenye nyasi na ardhi, inaonekana anashika kitu mkononi mwake labda akila huku akiwa ameinamisha kichwa. Tumbili huyu ana rangi nyeusi na mistari mieupe kando ya uso wake na nyuma yake kuna mti pamoja na nyasi kavu.

Ni ndege aina ya kunguru akiwa amesimama juu ya ukuta na mawe na ameshikilia kipande cha chakula mdomoni mwake rangi ya ndege huyu ni nyeusi na kijivu na inaonekana kama amepata windo lake

Ni simba jike, akiwa amekaa kwenye nyasi ndefu, akionekana kulinda vifaranga vyake viwili. Simba huyo amekaa karibu na kichaka chenye majani mabichi ambacho kinaweza kuwa maficho yao. Vifaranga hawa wawili wakiwa wadogo wanaonekana wamepumzinka karibu na mama yao.

Kuna nyani ambaye inaonekana ni baboon akiwa ameketi pekee yake ndani ya uzio wa wavu wa chuma. Nyani huyo anaangalia kamera moja kwa moja, huku uso wake ukiwa na umakini.

Ni ndege wa kuwinda labda tai au mwewe na aliyetua kwenye tawi la mti. Rangi yake ni nyeusi na nyeupe na ina madoa meusi kwenye sehemu ya kifua. Huku akiwa na macho makali. Mti uliokaa juu yake una tawi mengi.

Ni ndege mweusi mwenye shingo ndefu na mwembamba amesimama peke yake kati kati ya eneo lenye nyasi kavu ndege huyu anaonekana amesimama na mguu mmoja akitafakari mazingira yake

Ni nyani mkubwa, mwenye manyoya ya kijivu, akitembea kwenye udongo wa rangi ya kahawia. Nyani huyu ana mkia mrefu, umepinda juu na unaangalia nyuma. Nyani huyu anaonekana amejenga. Picha hii inaonekana kuchukuliwa katika mazingira ya asili ya nyika au savana.